Mwanaume aliyevaa kanzu ya kijivu anaonekana akihutubia hadhira yake ambayo imeketi ikimskiza. Juu yake kuna fani ambayo ianaonekana kuzunguka.

Mwanadada aliyevalia vifaa vya kuogelea anaonekana akiogelea kando ya mzee kobe mnyama wa bahrini wa rangi ya kahawa na picha hii inavutia kwa sababu ni ndani ya bahari.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta anaonekana kuwa na tabasamu kwenye uso yake na kando yake kuna mwanaume mwengine mwenye tabasamu ambaye amejishika mkono. Nyuma yao kuna walinzi ambao wameweka sura za kazi na wanatembea.

Wateja wanaonekana kuwa wamepanga laini wakingojea kuhudumiwa kwenye benki ambapo kuna polisi mmoja aliyevaa sera ya poilisi, anaonekana kuwa anesimama akimwangalia mwanamume mmoja.

Jumba hili kubwa la kuvutia linaonekana kuwa msikiti, ambalo limejengwa kwa mawe na ustadi mzuri tena sana. Ua wake umejengwa kwa vyuma vizuri na kupakwa rangi.

Ofisi ya huduma Kenya inaonekana kuwa wasekretari wanaendelea na kazi yao ya kupokea wateja. Mwanaume mmoja suti anaonekana akitembea ashahudumiwa. Mwanamke mmoja aliyejishika kiuno amevaa sketi nyeusi na shati nyeupe anaonekana kuwa ameshikilia deski ya sekretari akingojea kuhudumiwa.

Ndege ndogo linaloonekana kuwa yenye rangi nusu nyeupe na nusu nyekundu inaonekana kuwa ya kibinafsi, imeegeshwa na abiria wameshuka na begi zao wakitoka kwenye uwanja huu wa ndege.

Ndege ndogo iliyoonekana kuwa ya kibinafsi yenye rangi ya manjano inaonekana kuegeshwa na mlango wake umefunguliwa. Kando yake kunaonekana kuwa na mwanaume anayetembea akielekea kwenye ndege hiyo.

Ndugu zetu waislamu wamejumuika kwa pamoja kuabudu kama wanavyopenda. Wengi wao wanaonekana wamevaa kanzu nyeupe na wamo kwenye kipindi cha maombi kumtafuta mola.

Mwanamke aliyevaa nyekundu amesimama kwenye mimbari ya taasisi ya mahakama akitoa ujumbe kupitia kwenye kipaza sauti huku uso wake unaonekana kua anacheka.

Kanisa ambalo limepakwa rangi nyeupe ukutani hapo nje kumemea uoto mzuri wa asili kando yake kuna watu wanaoonekana kutembea na ule upande mwingine kuna bado uoto wa asili.